Hiki ni kituo cha umeme au mtambo wa kusambaza umeme. Inaonyesha miundo mikubwa ya chuma nguzo na nyaya zinazotumika kusambaza umeme wa voltage ya juu. Kituo hiki kina kifaa kama vile vivunjamzunguko na transformer

Hili ni kituo cha umeme iliyokuwa katikati ya milima na msitu. Mandhari ya kituo hiki ni milima na mimea mingi. Kuna barabara zinazopita katikati ya kituo hicho.

Hiki ni kiwanda cha umeme wa joto ardhi ambacho kinaonekana kikitoa mvuke mwingi kutoka kwenye mitambo yake, kiwanda hiki ni shemu ya data kubwa ya vyanzo vya umeme wa joto ardhi huku Kenya.

Mandhari ni ya milima na minara ya umeme. Inaonyesha mlima mkubwa wenye mimea ya kijani kibichi nyuma na eneo la milima lenye nyasi na vichaka mbele. Minara kadhaa ya chuma ya kusambaza umeme inaonekana ikipita kwenye mandhari ya milima.

Hili ni kiwanda cha kuzalisha umeme ambacho kinaweza kuwa cha Kenya power and lighting company . Inaonekana kuwa ni sehemu ya mradi wa umeme wa jotoarhdi kama vile Olkaria ama Kengen.

Ni eneo la viwanda au kiwanda, kinaonekana kwenye skrini ya kompyuta. Kuna majengo yenye miundo ya chuma, mabomba makubwa na vifaa vingine vya viwandani. Pia, kunaonekana kuna njia au barabara ya udongo katika miundo hiyo.

Kuna mti uliofichwa na giza dhidi ya mandhari ya jua, linalozama au kuchomoza, likiwa na rangi za waridi na machungwa angani. Chini yake, kunaonekana kama kuna miti iliyokauka.

Hawa ni vifaru wawili wakitembea kwenye barabara ya udongo katika eneo la savana. Mbele kuna kifaru kikubwa kinachoelekea kulia na nyuma yake kuna kifaru kingine kinachoonekana kwa sehemu. Mandhari ya nyuma ni nyasi ndefu na vichaka huku milima ikionekana.

Kuna simba jike akiwa nyuma ya uzio wa chuma. Simba huyu anaonekana akitazama mbele na macho yake yanaonekana wazi. Kwa nyuma kuna ardhi yenye majani au udongo.

Twiga ni mnyama mkubwa wa Afrika anayejulikana Kwa shingo yake ndefu Sana na miguu mirefu. Twiga huyu anaonekana akiwa amesimama katika eneo lenye miti na vichaka ambalo linafanana na savannah .

Hii ni msitu mnene au msitu wa mvua. Mazingira ni ya asili yenye mimea mingi na miti mirefu. Kuna miti mingi yenye majani mabichi na mti mmoja mkubwa wenye ngome la kahawia, unaoonekana wazi upande wa kulia.

Huyu ni chui. Chui huyu ana madoa meusi kwenye ngozi yake ya rangi ya kahawia manjano. Anaonekana akiwa ametulia na kuna machache yanayoonekana nyuma yake. Macho yake yanaonekana yakiangalia mbele na masikio yake yamesimama wima.

Huu ni mfuko mkubwa uliojaa takataka na vitu vya kuchakata ukinyong'onyea kwenye mizani. Nyuma kuna rundo kubwa la takataka au bidhaa za kuchakata. Mazingira yanaonyesha kama eneo la kukusanya au kupanga takataka.

Mnyama huyu ni aina ya nyati mdogo anayepatikana Kenya. Ni nyati mdogo mwenye umbo fupi na imara. Watu wazima wanaweza kufikia urefu wa sentimita mia moja begani na uzito hadi wa kilogramu mia tatu. Wana pembe fupi na imara zinazoelekea nyuma.

Kuna mamba mkubwa mwenye ngozi ngumu akiwa karibu na maji anaonekana kuwa na mdomo mrefu na miguu mifupi ,aina hii ya mnyama mara nyingi uishi katika maeneo yenye maji kama vile mito ,maziwa na vina maji na anajulikana kwa uwezo wake wa kuogelea na pia kutembea ardhini.

Hili ni soko lenye bidhaa mbali mbali, kama vile, viazi, vitunguu, nyanya, na vinginevyo. Watu wanaonekana wanauza vitu vyao. Kuna barabara inayopita katikati ya soko, ambayo ni barabara ya udongo. Nyuma kuna watu waliokua wameketi.

Kuna kundi la watu wanasimama nje karibu na jengo lenye paa la bati, watu hawa wamekusanyika karibu na toroli au kigari kidogo chenye kitu ndani yake. Mmoja wa watu hao aliyevaa shati ya blue anaonekana amevaa glavu na anazungumza au anaelezea kitu kwenye toroli.

Hili ni eneo la ujenzi kuna mfereji ulio tengenezwa ardhini na udongo mwingi umetupwa pande zote mbili za mfereji. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakifanya kazi ndani na karibu na mfereji.

Hapa ni maabara ya sayansi. Watu wawili wanaonekana kuwa wanafunzi au wanasayansi wamevaa makoti meupe ya maabara na wanafanya kazi na vifaa mbailmbali vya maabara kama vile breakers, flask na vifaa vingine vya majaribio.

Hili ni eneo lililokubwa na maafa pengine kutokana na mafuriko au maporomoko ya ardhi. Kuna majengo yalibomoka au kuharibiwa na kundi la watu wamekusanyika karibu na eneo lenye maji mengi ya kahawia. Yanaonekana kuwa mto uliofurika au eneo lenye mafuriko makubwa.

Ni eneo la makazi duni. Inaonekana kuna uchafu mwingi na taka zinazotapakaa chini karibu na makazi, na kando ya mfereji au mkondo wa maji chafu. Watu wanaonekana wakitembea au kusimama katika eneo hilo.

Kuna mwanamke aliyetandika shuka la nyeupe, na ako na vitu kama maua chini yake. Anaonekana kuwa amejileta kwenye pikiniki . Nyuma ya mandhari haya, ni miti mirefu, na chini ni nyasi yenye majani mabichi.

Hili ni eneo la lenye utulivu na kijani kibichi iliyokuwa Nairobi. Inaonyesha njia iliyojengwa vizuri ikipita msitu mnene wa miti na mimea. Pia inajulikana kwa makazi ya spichi mbalimbali za ndege na nyani

Wanaume kadhaa wanafanya kazi ya kuunganisha au kukarabati bomba kubwa la maji au mafuta ambalo linaonekana kuwa limelala kwenye mtaro au shimo lililochimbwa ardhini. Wamevaa nguo za kawaida za kazi na wanatumia zana mbalimbali zikiwemo kamba.

Hawa ni ndege wawili wamesimama kwenye nyasi. Ndege hao wana madoa meusi wenye manyoya yao ya juu na miguu mirefu minene ya manjano. Wanapatikana katika maeneo mbalimbali ya nchi kavu, wakiepuka maeneo yenye maji.

Haya ni kundi la mbuni wakitembea kwenye nyasi huku nyuma kukiwa na mandhari ya jiji la Nairobi. Hii inawezekana kuwa katika hifadhi ya taifa ya Nairobi ambayo inajulikana kwa wanyama pori wake walio karibu na mazingira ya jiji.

Huyu ni nyani nyuma ya uzio wa waya. Nyani huyo anaonekana amekaa na mkono wake mmoja umeshikilia uso wake, akionyesha hali ya kutafakari au huzuni. Uzio wa waya unaonekana wazi mbele ya nyani.

Kuna ndege anayefanana na koikoi ameketi juu ya tawi la mti lililozama kidogo ndani ya maji. Nyuma ya ndege na tawi kuna mimea mingi ya kijani kibichi inayokua karibu na ukingo wa maji.

Huyu ni kifaru katika eneo la wazi, likiwa na jengo la jiji nyuma. Hii inawezekana kua hifadhi ya taifa ya Nairobi, ambapo wanyama pori na mandhari ya jiji hukutana.

Kuna kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wamesimama nje mbele ya miti. Wengine wamevaa sare za shule huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida zenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, njano, na kijani.

Kijana mdogo amesimama karibu na mkondo wa maji machafu au mto mdogo labda katika eneo la makaazi duni. Nyuma yake kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zikiwaonyesha hali ya maisha katika mazingira haya.

Hili ni basi la Citi hoppa lenye nambari 726, likiwa katikati la jiji lenye watu na miti ya minazi. Kuna watu wengi wanaotembea karibu na basi, baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo.

Hili ni matatu yenye rangi ya buluu na mapambo mengi ikiwa imesimama barabarani na watu wakiingia au kutoka. Matatu ina nambari ya Kenya mbele yake. Nyuma ya matatu kuna jengo lenye mabango na watu wengine wakiwa wamesimama karibu.

Huu ni mandhari wa usafiri wa umma. Kuna basi kubwa la rangi la bluu lililoengeshwa kando ya barabarani. Kuna watu wengi wanaonekana wakitembea wengine wakiketi chini wakiwa na mizigo. Mandhari ya nyuma ni miti mirefu.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi yaliyosimama kwenye foleni na watu wakitembea kando ya barabara. Majengo yanaonekana nyuma na miti inatoa mandhari ya kijani kibichi.

Huku ni katikati la jiji, kuna basi lililoegeshwa kando la barabara. Kuna mwanamke ambaye ameshika bango ambalo linaonyesha basi penye inaelekea. Mandhari ya nyuma ni mabasi zingine na watu waliosimama, na miti mirefu.

Hili ni eneo la barabarani. Mbele kuna mwanamume anayetembea kando ya barabara. Amevaa shati la rangi ya buluu na suruali nyepesi. Nyuma yake kuna basi kubwa la abiria lililoegeshwa barabarani na gari lingine la buluu linaloonekana kwa umbali.

Hii ni msafiri ya umma na basi la abiria lenye rangi ya kijani na njano likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye kituo. Kuna mwanamume amesimama karibu na basi hilo na mabasi mengine yanaonekana kwa nyuma. Basi hilo linaonekana kuwa na abiria ndani yake.

Hili ni lori ndogo, labda aina ya Isuzu lenye rangi za zambarau. Limeandikwa ManMo Invest mbele na lina nambari ya usajili ya Kenya. Mbele ya gari kuna bango kubwa linaloonyesha sehemu yenye gari inapita. Kuna watu wamesimama karibu na mlango ya lori hio.

Hili ni barabara kuu yenye magari yakitembea na basi la abiria lenye rangi nyingi likionekana wazi mbele. Juu ya barabara kuna daraja la juu linalo onekana kuwa la reli au barabara nyingine likipita juu ya barabara kuu. Mandhari ya nyuma ni anga, ina mawingu machache.

Kuna bango lenye maandishi enabled , Mombasa Road, Utawala, Highways na themanini. Inaonekana kuwa ni bango la kueleza au kutangaza huduma fulani karibu na barabara ya Mombasa Road labda ikionyesha bei na nambari fulani inayohusika na usafiri.

Huu usafiri wa umma kuna basi refu la rangi ya kahawia na bluu. Yenye magurudumu manne. Kuna mtu nje ambaye amesimama akiwa amevaa koti nyeusi. Ndani ya gari kuna wasafiri wanao kuwa wanasimama na wengina wamekaa.

Njia ya reli inaonekana inapita katikati ya mazingira ya jijini. Upande wa kushoto wa reli kuna barabara na majengo. Huku upande wa kulia kukiwa na mimea na miti .Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na reli na barabara.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi karibu na kituo cha treni. Kuna barabara yenye magari mengi, ikiwemo mabasi na lori la kubebea mafuta lililoanguka karibu na reli. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na karibu na kituo cha reli. Reli inaelekea mbali ikipanda juu ya mlima.

Kuna matatu la abiria nyeupe na njano likiwa limeegeshwa karibu na jengo leñye maduka .Juu ya matatu kuna bango kubwa lenye maandishi lililoandikwa Nakuru direct na namba mia tano juu yake.

Ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kuwa katika jiji. Kuna mabasi mawili makubwa, moja likiwa na rangi ya bluu na jano, na jingine likiwa na rangi ya bluu na michoro. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na mabasi.

Hili ni skrini ya kompyuta au kifaa kingine ikionyesha video au picha kutoka ndani ya gari pengine dash cam . Kwenye skrini kuna barabara iliyo na magari mengine na kitu chekundu kinachoonekana kama dashboard .

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi, yanayokuja mbele na zingine zikielekea huko nyuma. Kuna pikipiki, kuna lori na magari madogo. Mandhari ya nyuma ni majengo marefu, na kuna taa za barabara zinazopita kando ya barabara.

Hili ni basi ya Tawakal likiwa limeegeshwa mbele ya jengo fulani. Basi hilo ni la rangi ya chungwa na lina nebo ya tai yenye mabawa yalienea pande zote mbili za nyuma na pembeni.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na matatu kadhaa ambazo ni mabasi madogo ya usafiri wa umma yanayotumika sana nchini Kenya. Kuna matatu ya rangi ya bluu na jingine la rangi ya nyekundu na nyeusi. Mtu mmoja anaonekana akitembea barabarani.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna basi lililoegeshwa kando ya barabara na watu kadhaa wanaonekana wskitembea au kusimama karibu na matatu. Baadji yao wamebeba mifuko au bidhaa na kuna mizigo iliyowekwa chini karibu na basi.

Hili ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi mawili yaliyoegeshwa kando ya barabara na kuna watu wengi waliokuwa wamesimama karibu na mabasi hayo. Mandhari ya nyuma ni majengo marefu. Inaonekana kuwa ni katikati la jiji.

Hili ni usafiri ya umma. Kuna basi lililoegeshwa kando la barabara. Basi hilo lina rangi na michoro ya kipekee. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na basi hilo, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida za mtaani.

Mandhari ni ya mji au eneo lenye shughuli nyingi inaonekana kuna mabasi kadhaa yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria yenye rangi tofauti kama vile bluu na njano. Nyuma ya mabasi kuna majengo mengi.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi. Kuna basi la rangi la buluu iliyoegeshwa kando ya barabara. Na watu wengi wanaonekana wakitembea, wengine wakiwa ndani la basi. Mandhari ya nyuma ni miti na majengo marefu.

Mieneo la barabara yenye shughuli nyingi labda katika soko, kuna watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi madogo yanayo onekana kuwa matatu ambayo yame egeshwa barabarani. Baadhi ya watu wamevaa sare zinazo fanana labda za waendeshaji au wasaidizi wa mabasi.

Hii ni mandahri ya jiji au mji inayoonyesha majengo kadhaa chini ya anga ya buluu iliyokolea. Mbele kuna ukuta mrefu au kizuizi na nyuma yake kuna majengo yenye gorofa; baadhi yakiwa na matangi ya maji juu ya paa.

Hili ni sehemu ya mfumo wa mabomba, labda bomba la majia au la gesi, likiwa limeninginia kutoka kwenye muundo mweusi, labda dari au boriti. Kuna vali mbili, zinazoonekana, moja ikiwa na mbinu mweusi, zilizounganishwa na bomba.

Ni eneo lenye uchafu na taka zilizotupwa, zikiwemo nguo na vitu vingine vinavyofanana na mifupa au mabaki yaliyoloa kwenye maji machafu au matope, inaonekana kama shimo au eneo la kutupa taka, ambapo uchafu umechanganyika na udongo na maji.

Hili ni eneo la ujenzi ambapo wafanyikazi wanajishughulisha na kuweka mabomba makubwa ya buluu, yanayoonekana kuwa sehemu ya mfumo wa maji au mabomba ya maji taka. Mabomba haya yana vali na viungio na yamepangwa kwenye shimo lililochimbwa ardhini.

Hili ni gari la kuchimba visima. Ni lori lililowekwa na vifaa vya kuchimba vinavyotumika kwa ajili ya kuchimba mashimo ardhini kama vile visima vya maji au kwa ajili ya kuchunguza kijiolojia.

Haya ni maporomoko ya maji yanayotiririka juu ya miamba. Maji yanaonekana meupe na yanatoa povu yanaposhuka chini, yakipiga miamba iliyoko chini, na kutengeneza ukungu. Miamba iliyozunguka maporomoko hayo, inaonekana kua na rangi ya kijivu na kahawia.

Kuna mabomba ya maji taka yakitandazwa kwenye mtaro mrefu uliyokuwa umefukuliwa. Mabomba kadhaa ya chuma yanaonekana yamewekwa chini na mengine yamerundikwa pembeni ya mtaro yakiwa tayari kuwekwa.